Mwanamke anayetabasamu amechuchumaa katikati ya mimea. Mavazi yake ni meusi. Anazungukwa na mahindi marefu na mimea mingine mingi ya kijani. Mwanagaza wa jua unamumulika burutani. Kichwa chake kina nywele fupi.

Mwanamme amevaa nguo nyeupe akimimina maziwa kutoka mtungi mkubwa wa chuma maziwa yanaingia kwenye chombo kikubwa Cha kukusanyia. Mwanaume mwingine amevaa fulana nyekundu yuko nyuma akishuka kutoka kwenye gari lililobeba mitungi zaidi ya maziwa.

Ng'ombe mgonjwa aliye na majeraha makubwa mwilini. Mnyama huyo ana vidonda vingi vyekundu na nyeusi kwa ngozi yake. Anaonekana kuwa na hali mbaya yake yake akiwa amesimama mahali penye udongo na nyasi. Mazingira yapo nje, kuna miti na vifaa vya shambani karibu naye.

Mzee amesimama karibu na mitungi kubwa ya maziwa. Nyuma yake kuna lori jeupe la Mount Kenya Milk. Watu wawili au watatu wanaonekana karibu na lango la lori. Majengo yenye rangi ya kijani na njano inaonekana.

Migomba ya ndizi. Migomba imepakiwa juu ya gari. Ndizi bado ni mbichi. Rangi yake ni kijani kibichi. Zimefunikwa na majani ya migomba. Inaonekana zinasafirishwa. Huu mzigo ni mkubwa. Umejaa juu kabisa juu ya gari lenye rangi nyeupe.

Wanaume wawili na pikipiki mbili. Kila pikipiki imebeba mitungi mikubwa ya chuma. Mtu mmoja amesimama karibu na jengo lenye rangi ya waridi mwingine amekaa kwenye pikipiki. Mitungi mingine ipo mbele na nyuma.

Mtu amevaa mavazi ya manjano na kofia ya manjano, akiwa amebeba tanki la kunyunyizia mgongoni, ananyunyizia ng'ombe mweusi na mweupe, ambaye amefungwa kwenye zizi la mbao. Mnyama huyo anasimama karibu na uzio wa mbao.

Mwanamke amesimama karibu na mmea mrefu wa ndizi. Ndizi mingi mbichi zimetundikwa kwenye mti. Mwanamke huyo amevaa aproni na shati jeupe. Nyuma yake kuna mimea mingi mikubwa yenye majani mapana. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba.

Miganda mitatu mikubwa ya ndizi mbichi iliyojaa matunda mengi, miganda miwili imesimama huku moja ikiwa na ndizi zilizoiva juu. Yote imewekwa nje karibu na uzio wa mbao. Picha inaonyesha ndizi nyingi, zikiwa zimesimama wima na rangi yake kuu ya kijani kibichi.

Eneo kubwa lililo wazi lina migomba mingi ya ndizi zilizopangwa chini. Watu kadhaa wapo karibu wakishughulikia ndizi. Mmoja ameinama akichagua, mwingine amesimama karibu. Kikapu cha samawati kipo katikati, ardhi ina udongo mwekundu.

Mchungaji wa ng'ombe amevalia sweta ya samawati na nyeupe, suruali za kahawia na viatu vya gambuti akisimama karibu na uzio wa mbao. Ng'ombe wengi wa rangi ya kahawia na nyeupe wako ndani ya boma lililozungukwa na miti mingi ya kijani. Nyasi za kijani zimemea ardhini na mazingira ya shambani.

Mtu amevaa koti jeusi akitabasamu akimiminia maziwa kutoka mtungi mkubwa wa alumini . Maziwa yanamwagika kwenye mfuko mweupe. Nyuma yake kuna mitungi mingine mingi ya maziwa iliyopangwa. Kuna miti, jengo na anga lenye mawingu.

Kundi la watu wakisafisha maharagwe au karanda zilizotandazwa kwenye matambara sakafuni. Mtu mmoja amevaa shati la kijani ameketi katikakati ya zoezi hilo. Mwingine anasimama na fimbo ndefu upande wa kushoto. Kuna mwanamke ameketi chini.

Watu watatu wako shambani la migomba. Mmoja amepiga magoti. Wote watatu wanatazama mkungu mrefu wa ndizi. Ndizi hizo zimewekwa juu ya majani ya migomba yaliyotandikwa chini. Wanaume wawili wamevaa suruali nyeusi. Mwanamke amevalia shati la kahawia.

Mmea mkubwa wa ndizi una shina nene. Mzigo wa ndizi bado mbichi unaning'inia imara. Majani mapana ya kijani kibichi, yanazunguka matunda. Rangi asilia ya mazingira ni ya kijani angavu.

Mti wa ndizi mwenye kichala kikubwa cha ndizi za kijani ambazo hazijaiva. Kichala kimeninginia chini kutokana na uzito wake. Mti una majani makubwa ya kijani kibichi yanayozunguka kichala. Mazingira ni ya kijani na yanatoa dalili za ardhini yenye rutuba na hewa yake ya kitropiki inayofaa kwa ukulima wa ndizi.

Lori jeupe la Isuzu lenye nambari KCH 675T linalojaza maziwa kutoka kwenye mitungi ya chuma. Mtu mmoja anavaa kofia nyeusi na fulana karibu na mitungi. Wengine wawili wamesimama kutoka nyuma.

Mazao ya mahindi yaliyokauka katikati shambani. Mimea inaonyesha dalili ya ukame mkuu. Majani yameangua rangi ya kahawia na kunyauka. Mazao haya yanahitaji maji ya kutosha lakini yamekosa unyenyevu wa kutosha. Hali hii inaweza kusababisha upungufu wa chakula na hasara kubwa.

Mimea mingi ya migomba, migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi, nyuma kuna misitu minene yenye miti mingi, misitu hiyo inaonekana kuwa na kijani kibichi na inaonekana kuwa na ukame kidogo.

Mwanaume anayesimama katikati ya shamba kubwa la mgomba anaonekana akishughulikia kifaa fulani kilichowekwa kwenye mti au nguzo ambacho kinaweza kuwa kifaa cha kupima hali ya hewa.

Kiasi cha jibini safi chenye rangi nyeupe iko ndani ya ungo wa kijani uliowekwa juu ya sehemu nyeusi. Kuna kijiko kidogo cha chuma kinachoshika jibini. Mchezo wa ungo unaonekana wazi. Sehemu hii ya jibini inaonekana kama iko tayari kutumika.

Watu wawili wameinama nje ya nyumba, mwanamume amevalia shati nyeusi na long'i ya jinzi, anamimina maziwa kutoka kwa kibuyu kijani kuelekea kwa kichungi ili iingie sufuriani, mwanamke amevalia nguo ya pinki na kilemba kichwani.

Ndizi changa bado za kijani zikiwa zimetundikwa kwenye mti. Zimezungukwa na majani mapana yanayofanana na ndizi. Jua linapenya kupitia majani na kuna vivuli. Inaonekana kama shamba au bustani. Ndizi hizi bado hazijakomaa na ziko kwenye kishada.

Migomba mingi ya ndizi mbichi. Migomba hii imerundikwa sehemu moja, rangi yake ni kijani kibichi ishara ya ubichi. Baadhi ya migomba huonekana upande wa kushoto, huku mingine ikining'inia kulia, ikitengeneza rundo kubwa.

Mikon okadhaa imezunguka sufuria kubwa ya chuma. Sufuria hiyo imejaa chakula cha kiowevu. Kuna sahani kubwa ya bati iliyoshikiliwa na mikono miwili, yenye bakuli nne ndogo za samawati na moja ya kijani.

Mlima mkubwa wa unga mweupe kwenye ukanda. Kuna pia vifaa vya chuma vilivyoizunguka. Vinaonekana vikimimina unga zaidi. Kila kitu kinaonekana kuwa safi na kimetengenezwa vizuri. Inaonekana kuwa ni kiwanda.

Mtu akishikilia ndizi za njano. Mbele yake kuna chungu kikubwa cha ndizi zilizopangwa vizuri. Juu ya chungu hicho, ndizi nyingine zimejaa. Nyuma ya mtu kuna bidhaa nyingine. Hali ya hewa inaonekana vizuri.

Mwanaume alimevaa kofia iliyofumwa akiwa shambani anatabasamu usoni ameshikilia mahindi mabichi mkono wake wa kushoto akionyesha kwa bahari, shamba lote limejaa mimea ya mahindi na majani mabichi mbinguni juu ni ya samawati

Marundo makubwa ya nyasi zilizofungwa kwa kamba. Nyasi hizo zimerundikwa juu ya mbao zilizotumiwa kama sahani ya kubebea mizigo. Baadhi ya nyasi zimemwagika chini. Kuna kijiti kilichosimama katikati ya marundo. Marundo haya yamejaa hadi dari ya store .

Mwanamume amebeba mtoto mgongoni karibu na migomba. Amevaa nguo za kitamaduni. Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi umetundiwa kwenye mti. Watu wengine wamesimama nyuma. Bango lenye maneno KCB foundation Na Ahadi Kenya Trust linaonekana.

Mkulima amesimama karibu na mti wa ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, anatabasamu kidogo. Amevaa shati la maua na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna miti mingi na uzio wa mbao jua linawaka vizuri. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Mwanamke amevalia shati la pinki na kofia nyeupe anaelekeza kifaa kwa wanaume kadhaa. Wanaume wamevaa makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe wanaangalia kwa makini anachokifanya. Chini yao kuna meza ya chuma.

Ng'ombe mweupe na madoadoa meusi amesimama ndani ya boma.Ng'ombe huyu amefungwa kamba shingoni na amefungwa kwenye chumba. Chombo kikubwa cha chuma cha kuvutia maziwa kipo chini, kimeengeneshwa na ng'ombe kwa bomba na vikombe.

Nyumba yenye paa la bati la rangi ya kutu sehemu ya fensi nyingine imeanguka chini na mabati yake yametapakaa. Eneo hilo lina miti mingi na migomba ya mimea mingine ya misitu. Kuna nyasi fupi na miti ya ndizi. Hali ya majengo inaonekana kuharibika. Mbwa mdogo anatembea karibu.

Chomeka. Ndani ya sufuria kuna maziwa meupe yenye povu. Maziwa yamejazwa karibu nusu ya sufuria. Kijiko kikubwa cha chuma kinatumiwa kuchota maziwa hayo. Kijiko kina mpini wa samawati na kimejaa maziwa.

Shamba la mahindi. Majani yanaonekana yameharibika na kuwa na matundu mengi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Hakuna mtu au wanyama wanaonekana. Mimea imejaa meupe meupe na kuonyesha uharibifu mkubwa. Baadhi ya majani ni madogo na yamekulika.

Mtu mmoja amechuchuma chini akikamua ng'ombe wa rangi ya kahawia, ng'ombe amesimama karibu na ndoo ya samawati, nyuma yao kuna ukuta wa matofali na miti mingi, ardhi ina udongo na matawi yaliyokauka, mtu huyo amevalia koti nyeusi.

Kifaa cha kupimia maziwa kina maziwa meupe ndani, kifaa hicho kimeunganishwa na mrija ya buluu na nyeusi, nyuma yake kuna vifaa vingi vinavyofanana, mfumo mzima unaonekana kuwa wa kisasa.

Mwanaume mmoja, anayetabasamu. Ameketi mbele ya meza yenye ndizi mbichi nyingi. Mikononi mwake, ameshikilia ndizi iliyomenywa na ganda lake la kijani kibichi. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali meupe.

Makundi mengi ya ndizi za kijani zimewekwa chini. Zimepangwa kwa safu ndefu. Kila kundi lina ndizi nyingi ndogo. Ndizi zote zina rangi sawa ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo ina majani mengi ya kijani kibichi na mirefu. Matawi za migomba zinaonekana zikielekeza na kwenye mistari iliyopangika. Mazingira inaonekana kuwa na udongo mweusi. Mtu anaweza kuona kivuli cha mgomba ardhini.

Mkungu mmoja wa ndizi changa bado hazijaiva zikining'inia kwenye mti. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na zimefunikwa na majani makubwa ya mnazi. Majani mengine kavu pia yapo kwenye shina la mti wa ndizi.

Soko lenye shughuli nyingi, lina mwanamke mzee anayening'inia kwenye kreti ya kijani. Macho yake yanatazama kundi kubwa la ndizi zilizoiva, ikiwa zimepangwa kwa wingi mbele yake. Mtu mwingine ameshika fimbo karibu. Watu wachache wanaonekana kwa umbali.

Mtu ameketi chini akikamua ng'ombe. Mtu huyo amevalia suruali, sweta, na soksi zenye rangi tofauti. Anashikilia ndoo ya chuma kwa mkono yote miwili. Maziwa yanatiririka ndani ya ndoo. Tunaona miguu ya ng'ombe na mkia wake.

Mwanaume amesimama karibu na shina refu la miti. Anategemea mti huu huku akiwa amevaa fulana ya kijivu na suruali ya samawati. Nyuma yake kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zilizotoka kwenye mti. Nyuma yao kuna miti mingine ya ndizi na mimea mingine ya misituni.

Mwanamke anasafisha ng'ombe mweupe kwa kutumia mpira wa maji. Amevaa shati nyepesi na sketi yenye michoro. Ng'ombe wengine wengi wamejikusanya nyuma, sakafu ni chafu, samadi yametapakaa mahali panaonekana kama zizi au shamba la ngo'mbe. Jua linaonekana kuingia ndani.

Mtaalamu wa maabara amevaa koti nyeupe na kofia ya kizuizi akishikilia chombo cha kioo yenye maziwa. Anamiminia kitu kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki. Maandishi short duran yanaonekana kwenye kikombe. Mazingira ni ya maabara ya kisayansi yenye vifaa vya utafiti.

Mimea ya mahindi iliyopangwa katika mistari miwili, majani yake ni ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kua na rangi ya kahawia. Nyuma ya shamba la mahindi kuna miti mingi iliyopandwa kwa mistari.

Mlima mkubwa wa ndizi mbichi. Ndizi nyingi zimetundikwa pamoja, zikiunda rundo kubwa, zina rangi ya kijani kibichi huenda zimekusanywa kutoka shambani. Watu wachache wanaonekana nyuma. Hii ni wingi wa mazao, zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au kisafirisha.

Mashine imesimama ukutani. Bomba limeunganishwa upande wa marejeo mrefu umejaza ikimiminika cheupe. Mfumo wa kiasi vimechorwa nje, sehemu ya plastiki zinang'aa. Ng'ombe zinaonekana kwa mbali taa za ndani zinamulika. Mfumo unaonekana wa kisasa.

Shamba la kisasa la ng'ombe ,mzee mmoja anakamua ng'ombe mkubwa mweusi na mweupe, maziwa yanatiririka ndani ya ndoo ya samawati, ng'ombe wengine wamesimama jirani ,mtu mwingine anaonekana amekaa nyuma ya ng'ombe mwingine, pia yeye anamkama ng'ombe yule.

Ng'ombe wawili, mmoja akiwa karibu zaidi. Ng'ombe huyo wa mbele ana miguu meusi na meupe. Kifaa cha kukamua maziwa cha chuma kimeunganushwa kwenye chuchu zake. Kamba ya waridi imefungwa kwenye mwili wake. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma yake.

Wanaume wawili wanamwaga maziwa kwenye mashine, wamevaa kofia nyekundu na sare za kazi, wamezungukwa na mitungi ya mabati huku wenzao wakiwatazama nyuma yao, maziwa yanatiririka kwa kasi kuingia kwenye chombo kikubwa cha kupoza.

Katika shamba la ndizi tunaona maji mengi kutokana na mvua ambayo iliyoonekana kama ilikua imenyesha, na hivyo kubeba mchanga ambayo ilikua ni ya muhimu na rotuba katika hizi ndizi.